Mfanyikazi wa afya amevaa PPE kamili akimsaidia mgonjwa. Mgomjwa amevaa nguo ya hospitali akionekana kuwa dhaifu. Mfanyikazi anaweka mkono wake kwa upole mgongoni akitoa msaada au faraja.

Madaktari wanne wakifanya upasuaji. Wote wamevaa sare za hospitali barakoa na glovu .Waemjilaza juu ya mgonjwa ambaye haonekani vizuri. Vyombo vya upasuaji vinaonekana. Inaonekana ni chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa.

Kliniki ya simu ya Beyond Zero kutoka kaunti ya Laikipia ikitoa huduma za afya mashambani. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari, wengine wameketi wakisubiri huduma. Eneo linaonekana kuwa na udongo na matope.

Wataalamu wa afya watatu, wakiwemo wanaume wawili waliovalia fulana za buluu wakimtembelea mwanamke na mtoto wake nyumbani. Moja wao anampa mtoto mkono. Nyuma kuna bango ya elimu.

Kliniki ya simu iliyoundwa kama gari kubwa iliyopambwa kwa nembo ya Beyond Zero na Mobile Clinic . Ina alama za msalaba wa bluu kuashiria huduma za afya. Kwa mbali, kuna hema nyeupe zilizosimama.

Kliniki ya rununu ya beyond zero , watu wengi wamekusanyika karibu na gari wakingoja huduma. Eneo linaonekana kuwa kijijini lenye udongo mekundu na miti michache. Anga ni buluu linaashiria huduma za afya zinazopelekwa mashinani.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi na daktari wa meno ambaye hajionyeshi kabisa akichunguza meno yake. Mikono ya daktari imevaa glavu za bluu na anatumia vifaa vya meno ikiwemo kioo kidogo kuangalia meno.

Meno ya mbele ya mtu yamechipuka kidogo. Meno mawili ya kati yamevunjika sehemu za chini. Meno yamepata madoa ya kahawia karibu na ufizi. Picha imepigwa karibu sana. Upande wa kulia, kuna nembo ya kliniki ya meno.

Uso wa mtu mwenye ndevu fupi akitumia kijiti cha mbao kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana meupe. Midomo yake ni mieusi. Kivuli kinaonekana kwenye uso wake.

Kinywa cha mtu, ambapo daktari au mtaalamu anaangalia meno yake. Mtaalamu amevaa glavu za bluu akishika mdomo wazi. Meno ya chini yanaonekana vizuri na pengo dogo linaonekana katikati ya meno mawili ya juu.

Mdomo unaonyesha meno ya mbele yaliyokosekana yakionyesha tatizo la meno. Meno mengine yanaonekana yamebadilika rangi, yakionyesha uhitaji wa matibabu. Ulimi na fizi zinaonekana wazi.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa anachunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno. Daktari ana glavu nyeupe mikononi. Chumba kinaonekana kuwa kliniki ya meno. Pazia meupe yamefungwa dirishani.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu nyeupe na miwani akionyesha taaluma. Anatumia dhana maalum kufanya uchunguzi au matibabu mdomoni. Mgonjwa amefungua mdomo wake wazi.

Vifaa vya usafi wa meno, kuna miswaki, miwili nyote vya kusafishia na vijiti vya meno, pia kuna vifaa vitatu vya daktari wa meno. Vitu vyote imepngwa juu ya meza ya buluu, inaonekana ni muhimu sana kwa afya ya kinywa.

Madaktari wawili wa meno, wakimhudumia mgonjwa, labda mtoto. Wamevalia barakoa, glavu na kofia za buluu wakionyesha usalama. Mmoja amevaa koti la buluu, mwingine kijani kibichi. Wanatumia zana maalum kinywani mwa mgonjwa.

Kinywa huku meno yakiwa na shimo, kioo cha daktari kimeelekezwa kwenye jino lenye shimo, Inawakilisha tatizo. Mengine yanaonekana safi, ni mfano wa ugonjwa unaohitaji matibabu.

Tabasamu pana la furaha likijaa meno meupe. Macho yamefumbwa kidogo ikionyesha hisia kali za shangwe. Ngozi inaonekana nyororo na yenye afya, ni ishara ya furaha kubwa labda kicheko. Inaonyesha uzuri wa asili.

Mashua nyeupe inasafiri kwenye maji, ikiacha nyuma yake mapovu mengi. Watu kadhaa wamevaa jaketi za kuokoa maisha ndani ya mashua, wakionyesha tahadhari za usalama. Maji yanaonekana tulivu, chini ya anga lenye mawingu machache.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji ya mafuriko. Maji yamefunika ardhini na kufikia magoti. Boti ndogo inaonekana katikati, injini yake inaonekana wazi. Watu wazima na watoto wapo hapo.

Mwanamaji amevaa sare kamili ya zimamoto akiwa tayari kwa kazi. Amevalia kofia ya njano na koti la kahawia, na suruali inayofanana, zote zikionyesha ulinzi. Vifaa mbalimbali zimefungwa mwilini mwake.

Gari la kubeba wagonjwa au ambulensi likiwa limeegeshwa nje. Ni jeupe na lina ishara ya msalaba wa buluu mbele na taa za dharura juu. Neno ambulance limeandikwa kwa herufi kubwa mbele.

Gari la kubeba wagonjwa au ambulensi. Rangi yake kuu ni nyeupe, yenye mistari myekundu na myeusi. Lina taa za dharura juu ya paa. Upande wake kuna maandishi Emergency Medical Services na nembo ya msalaba mwekundu. Hii ni gari muhimu kwa usafiri wa haraka wa wagonjwa.

Eneo la tukio la ajali. Watu wengi wamekusanyika wakitazama. Majengo yaliyoharibika yanaonekana nyuma. Baadhi ya waokoaji wamevalia sare nyekundu, na kofia za usalama wengine wanajaribu kutoa msaada. Kuna uchafu na vifusi chini. Inaonekana kama hali ya hatari.

Waokoaji watatu wakiwa wamevalia fulana nyekundu za msalaba mwekundu. Wamesimama kwenye eneo lenye mafuriko. Maji mengi yanatiririka kwa kasi. Miti mingi imezunguka eneo hilo. Wanajitayarisha kutoa msaada. Hali inaonekana kuwa mbaya. Ni juhudi za uokozi.

Orodha ya maafa ya mafuriko yanaonyesha watu wakihangaika. Wanaume wamevalia jaketi za kuokoa maisha, wakipitia maji mengi ya kahawia, baadhi yao wanawabeba watoto mabegani. Mmoja abeba beseni kubwa kichwani. Misitu imefurika, hali inaashiria uharibifu mkubwa.

Timu ya waokaji wakiwa wamevalia sare nyekundu wanabeba mgonjwa kwenye machela kuelekea gari la wagonjwa. Wengine wamevaa kofia ngumu za usalama. Ni tukiolinaloonyesha dharura, watu wanafanya kazi kwa haraka.

Mafuriko makubwa. Maji yamefunika nyumba nyingi duni. Watu kadhaa wanatembea ndani ya maji machafu. Mwingine amepanda juu ya paa akisubiri msaada. Boti inatumika kuwaokoa baadhi ya waathirika. Hali ni mbaya na inahitaji uangalifu wa haraka. Ni janga kubwa lililowakumba wengi.

Sgughuli ya kusafisha taka katika eneo lenye makazi duni. Kuna lori kubwa la kijani likipakia taka. Watu kadhaa wengine wakiwa wamevaa sare za kijani wanashiriki katika zoei hili. Mifuko mingi ya taka ya buluu imekusanywa chini.

Chupa ya kutakasa mikono au sanitizer ikisimama wima. Karibu yake kuna barakoa nyeupe iliyokunjwa, ikiashiria umuhimu wa usafi. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha rangi ya kijani kibichi na kahawia.

Kundi la wanaume wakifanya kazi ya kusafisha mfereji. Wamevalia nguo tofauti, baadhi wakiwa na kofia. Wanatumia majembe na vyombo vingine kuondoa uchafu. Mfereji umejaa tope na taka. Nyuma kuna makazi duni yenye paa za mabati. Wanafanya kazi kwa bidii. Inaonekana ni juhudi za jamii.

Chumba cha matibabu au ofisi ya daktari. Ndani yake kuna meza ya uchunguzi, dawati lenye viti na rafu zilizojaa vifaa vya matibabu au dawa. Sakafu imetandikwa vigae vyeupe vinavyong'aa.

Kliniki ya simu kubwa iliyounganishwa na gari. Imeandikwa mobile clinic , kwa herufi kubwa. Ina nebo ya jamuhuri ya Kenya na wizara ya afya. Pia kuna nebo za Amref health Africa na Astrazeneca , ikionyesha ushirikiano. Kliniki hii hutumika kutoa huduma za afya maeneo mbali mbali, labda vijijini.

Rundo la mirija ya sampuli, labda ya matibabu zikiwa zimefungashwa kwa uangalifu. Kila mrija una kifuniko chekundu. Zimepangwa vizuri kwenye trei nyeupe na zimefungwa kwa plastiki.

Maabara yenye darubini, vifaa vya kisayansi na chupa ndogo, inaonekana kama mahali pa utafiti au uchunguzi wa kimatibabu. Dirisha linaonekana upande wa kushoto likiacha mwanga uingie.

Kiti cha kisasa cha daktari wa meno. Kiti kina rangi ya buluu na kijivu. Kuna taa kubwa inayong'aa juu. Skrini ya kompyuta pia iko hapo. Dhana mbalimbali za meno zimewekwa kando. Chumba kinaonekana safi kabisa.

Dirisha la kupitisha vitu kati ya vyumba viwili. Upande wetu kuna sehemu ya kufungua, ndani ya dirisha kuna droo inayoweza kusukuma kwenda upande mwingine. Chumba cha ndani kina viti vyeupe, meza na kompyuta.

Maabara ya kisasa yenye vifaa vya utafiti wa kisayansi. Katikati kuna hadubini nyeupe iliyowekwa kwenye meza , ikionyesha umuhimu wake. Karibu na hadubini, kuna vifaa vingine vya maabara. Ikiwemo mashine ya buluu na vyombo vya kupimia.

Mitungi minne, ya gesi, yenye ukubwa tofauti, iliyopangwa kwa mpangilio. Inaonekana ni mitungi ya oksijeni, muhimu sana hospitalini au viwandani. Zimepakwa rangi ya kijani, iliyokolea na zote zinakofia nyeupe juu.

Faili linaonekana kuwa rekodi ya matibabu, likitoka hospitali kuu ya Kenyatta, Nairobi. Limefungwa kwenye jadala la bluu, likionyesha umuhimu wake. Ndani yake kuna karatasi nyeupe yenye maandishi mengi.

Kifaa cha kupimia macho chenye rangi nyeupe na kijivu. Kifaa hicho kina sehemu ya kuwekea kidevu, nyaya chache zinaonekana zikininginia mbele yake. Sehemu ya mbele ina matundu mengi.

Magodoro mengi yamefungwa kwa plastiki nyeusi. Yamewekwa juu ya kila moja yakifanya mrundiko mkubwa. Sakafu chini inaonekana kuwa ya vigae vya kutandaza. Anga ya buluu na jengo linaonekana nyuma. Inaashiria usafirishaji wa bidhaa hizi.

Chumba chenye sakafu safi ya vigae, mwanaume amesimama karibu na kifaa cha matibabu chenye magurudumu, na kikapu. Kitanda cha watoto wachanga kinaonekana nyuma. Vifaa vingine vya hospitali vipo, inaonekana ni chumba cha wodi, au kliniki.

Mashine ya kisasa ya matibabu, ina skrini inayoonyesha data ya majaribio, printa ndogo inatoa matokeo. Kifaa cha kuchanganua kimeunganishwa juu, mashine imewekwa kwenye kaunta nyeupe yenye madoa meusi. Madawa au sampuli chache ziko karibu, inaonekana kama maabara ya afya.

Mwanaume anaonekana amehuzunika sana, ameshika kichwa chake. Mwanamke amekaa mbele yake labda mtaalamu, akishikilia ubao wa kuandika. Wanaonekana kuwa katika mazungumzo muhimu. Hali inaashiria mtu anapitia changamoto za kisaikolojia. Mazingira ni tulivu na ya ndani.

Chupa ya dawa ya daktari Mercola, ni vitamini D3 na K2 kila kapufuli ina miligramu elfu tano za vitamini D3. Kuna vidonge thelathini ndani, inasaidia lishe. Chupa ina rangi nyeusi na lebo nyekundu.

Dawa ya Acetaminophen. kuna sanduku la buluu na chupa nyeupe, kila kimoja kina miligramu mia tano, ni kwa ajili ya kupunguza maumivu na homa. Vidonge mia moja viko ndani. Jina la dawa ni Careone. Zote ziko juu ya meza nyeupe.

Watu wawili wakitumika kituo cha kunawa mikono. Mmoja amevaa shati jeupe na barakoa. Ananawa mikono yake chini ya bomba. Mwengine amevaa fulana ya kijani na barakoa. Kituo kimepakwa rangi ya buluu na kijani.

Mama akishika mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi. Mama huyo amevaa nguo ya pinki na kilemba cha buluu. Mkono wake una bangili ya hospitali. Mtoto amevaa kofia ya pinki.

Muuguzi anampa nguo mtoto. Wagonjwa wengine wamekaa nyuma. Wote wamevaa barakoa. Huduma muhimu inatolewa hapo. Afya inapewa kipaumbele.

Chapisho kinaonyesha mtoto akipokea chanjo mdomoni. Kichwa kikuu kinasema mwito wa dharura wa kuchukua hatua. Chini yake kuna ujumbe kuhusu kinga ya surua na polio. Mashirika ya WHO na UNICEF yametajwa juu.

Mwanamke akishika mtoto mchanga. Mtaalamu wa afya amevaa glovu akimchunguza mtoto. Mwanamke huyu anatabasamu, ana furaha. Nyuma kuna watu wengi wamekaa kwenye benchi. Hali ya hewa inaonekana kliniki au kituo cha afya.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone kinywani mwake kutoka kwa mkono wa mtu mzima. Mtoto anaonekana amelala kifudifudi na matone ya chanjo yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye chupa dogo.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya mdomo. Mtu mzima anashika chupa ndogo akimpatia matone. Mikono miwili inashikilia uso wa mtoto. Mtoto amelala, amevaa nguo laini, inaonekana ni huduma ya afya kwa watoto.

Daktari wa meno akimhudumia mtoto. Daktari amevaa kofia, barakoa na nguo ya uso kwa usalama. Mtoto amelala kitandani akifanyiwa matibabu. Vyombo vya meno viko mezani. Ukuta wa blue unaonekana nyuma. Hali ya hewa ni nzuri.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono vina mpini mweusi wa spongi na chuma cha mviringo. Vifaa hivi hutumika kuimarisha misuli ya mikono. Vimepangwa vizuri kwenye sehemu nyeupe. Rangi zake ni nyeusi na buluu.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na michibuko mikubwa hasa kuzunguka kifundo cha mguu. Rangi za zambarau na nyeusi zinaonekana wazi, zikionyesha jeraha la hivi majuzi. Ngozi inaonekana kunyooshwa kutokana na uvimbe.

Mwanamume mweusi mwenye misuli akijifunga nguo mkononi. anaonekana yuko tayari kupigana. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu wakishuhudia. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma. hali ya hewa ni ya jua.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe. Anachunguza mguu wa mgonjwa. Mgonjwa amelala chali. Amefunikwa na blanketi nyekundu. Kuna vifaa vya matibabu mezani nyuma yao. Chumba kinaonekana kuwa kituo cha afya au hospitali.

Ukumbi wa michezo wenye vifaa vingi vya mazoezi. Kuna mashine mbili kubwa vya mazoezi na rafu iliojaa mipira, kengele na vyuma vizito. Dirisha kubwa linaonyesha miti ya nje. Sakafu inarangi ya kijivu na inaonekana safi.

Mkono umefungwa kwa bendeji nyeupe, ikionyesha jeraha. Kidole gumba kimeachwa wazi, huku vidole vingine vikifunikwa kabisa. Mkono umelala juu ya kitambaa, cha bluu, labda kitandani hospitalini.

Mwendesha baiskeli akishikilia mgongo wake, akionyesha maumivu. Amevalia kofia ,barabara tupu inaonekana nyuma. Inaashiria jeraha au uchovu wakati wa mazoezi .Ni hali ya maumivu ya mgongo.

Ndizi changa zikiwa zimeanza kuiva zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi. Maua ya zambarau yanaonekana yakining'inia chini ya mkungu wa ndizi yakionyesha ukuaji wa mmea. Majani makubwa ya kijani kibichi yamezunguka ndizi.

Mmea wenye majani mapana ukichipuka katikati ya mawe. Majani yake yana umbo la pekee yakionyesha mishipa ya wazi. Yamepambwa rangi ya kijani kibichi. Nyasi chache zimeota karibu na mmea zikionyesha uhai wa asili.

Mmea mdogo wenye majani mabichi ukichipuka katikati ya nyasi. Majani yake yana umbo la Pekee yakionyesha mishipa iliyowazi. Rangi ya kijani kibichi inawiana na mazingira.

Matawi mengi ya mti mkubwa yamejaa majani mabichi. Jua linaangaza kupitia majani likiunda vipuli maridadi. Kuna majani mazito na maepesi yakionyesha muundo wa asili wa mti.

Mimea mirefu yenye majani mabichi ikionyesha uotu wa asili, baadhi ya majani yamekauka. Kuna vichaka vidogo vimeota chini. Jua linaonekana likipenya kupitia majani. Ni mandhari ya porini yenye mimea mingi.

Mti mkubwa umejaa matunda. Matawi yake yametanda yakificha sehemu ya anga. Matunda haya yameanza kukomaa. Yana rangi ya kijani iliyokolea. Jua linapenya katikati ya majani likiangazia baadhi ya maeneo. Linaonekana kama mti wa parachichi au fenesi. Ni mazingira tulivu.